Katika duka hili maridadi kuna manukato mengi yaliyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe kama mikufu, vipuli, vito na saa za kifahari, pia kuna nguo ya manjano inayoning'inia na sakafu ya vigae inayotoa hisia ya usafi ikialika wateja kugundua bidhaa mbalimbali.

Duka la kisasa la nguo lina bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu kweneye reki na manekani zilizovalia mavazi maridadi . Matangazo ya punguzo la bei yanaonekana wazi, yote yakionyesha biashara inayoendelea vizuri.

Ndani ya duka la kisasa la bidhaa za mitindo, vitu mbalimbali kama vile mikoba ya kifahari, kofia za kipekee na vitu vya thamani, vimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeupe na vitambaa laini, vikitoa mwonekano wa kuvutia na wa kisanii unaovutia wateja.

Duka la nguo lililopangwa vizuri, lenye mashati ya wanaume, yamerundikwa kwa uangalivu katika safu, za rangi mbalimbali kama manjano, nyekundu, nyeupe, samawati na mengineo, yameanzia shilingi 800,huku nguo nyingine zikining'inia nyuma zikiashiria mwisho wa msimu.

Eneo la duka la mavazi lililojaa mashati, suruali na fulana zilizopangwa kwa ustadi juu ya mezana ndani ya rafu za chuma kila nguo ikiwa imefungwa kwa plastiki safi huku ukuta wa nyuma ukiwa na makoti yaliyopangwa kwa uangalifu. Sakafu ikiwa na mngao na taa za dari zikiangaza mazingira yote kwa mwangaza mkali wa kuvutia.

Katika duka la mavazi lenye muundo wa kisasa labo ya M Wrapper inaangalia juu kwa nuru ya rangi huku nguo za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ustadi kwenye vifaa vya maonyesho vya chuma pamoja na vipeperushi vya bei vya rangi nyekundu vinavyonyesha dhamani na mabango ya matangazo ya kuvutia yaliyowekwa kwenye ukuta wa nyuma wenye picha za watu waliovaa vizuri ili kuvutia wateja wengi.

Duka lina nguo zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu za chuma. Sakafu ina vigae vyenye michoro ya duara. Wateja wachache wanaonekana karibu na milango yenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga.

Gari la rangi ya kijivu limewekwa kwenye karakana. Lina taa za mbele zilizovunjika, matairi imara ja nondo mbele, paa lenye reli za kubeba mzigo, na dirisha zake ni za kioo cheusi kiasi.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha, limeegeshwa juu ya changarawe karibu na miti mikubwa. Lina magurudumu meusi yenye mipira mipya, vioo vyenye mwangaza mkali, milango miwili upande wa kulia, taa za mbele zenye umbo la mstatili. kioo cha pembeni kikiwa na umbo la duara, nambari ya usajili, ikiwa mbele chini, na anga ya samawati yenye mawingu nyuma.

Gari la rangi ya samawati, inasafirishwa kwenye lori ndogo jeupe, lenye trela refu. Barabara inaonekana yenye unyevu. Anga lina mawingu mazito. Uwanja wa kijani uko nyuma.

Gari la rangi nyeupe, lililokua na namba za usajili. Lina kivuli chake chini, vioo vya kando, magurudumu ya chuma yenye muundo, kioo cha mbele na taa za mbele. Mazingira ni ya kijani kibichi. Barabara ni ya udongo yenye mawe.

Soko la wazi lina wafanyabiashara na wanunuzi, mmoja akiwa ameinama akichagua nyanya zilizopangwa kwenye masanduku mengi ya mbao, huku nyuma yake kukiwa na watu wengine wamesimama na kukaa. Baadhi ya malori ya mizigo yameegeshwa na eneo lote likiwa na shughuli nyingi ikionyesha uhai wa biashara.

Kati ya mahema yenye rangi mbalimbali, soko hili limejaa milima mikubwa ya matunda za aina nyingi ,zilizopangwa kwa mabakuli makubwa huku wafanyabiashara na wanunuzi wakijishughulisha na shughuli zao.

Katikati ya shughuli za kibiashara sokoni, ardhi chafu yenye tope imetawanyika huku kukiwa na rundo kubwa la nyanya zilizoiva, wafanyabiashara wanawake wamejishughulisha na bidhaa zao huku sanduku tupu likiwa limetupwa katikati la eneo hilo.

Soko hili lina kazi bunifu za mikono, zikiwemo viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga, vikapu vya majani vilivyosokotwa kwa ustadi, sanamu za wanyama wa porini zilizochongwa kwa uangalifu, vitenge vyenye rangi angavu, kofia za kienyeji, nyumba za mfano za majani na mapambo ya jadi yanayovutia watalii na wapenzi wa tamaduni mbalimbali.

Nguo za mitumba zenye rangi tofauti zimetandazwa chini kwenye soko. Watu wanapapasa kwa makini wakiendelea kuchagua bila haraka na nguo zilizoning'inia ukutani zikionyesha uratibu wa bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya wateja.

masanduku matatu yamejaa bidhaa za sokoni, mfano, viazi mbatata vingi vilivyoiva vingine vikiwa na udongo, vitunguu rangi ya zambarau na nyanya zenye rangi mbalimbali kutoka nyekundu iliyokolea hadi machungwa zikiashiria ubora na utofauti.

Banda chenye dari ya bati kimejaa mapambo mbalimbali yakining'inia kama vikuku, ushanga, mikufu, mishipi, utepe na vitambaa vyenye rangi tofauti. Meza ina bidhaa nyingi zilizopangwa. Watu wawili wamejificha kivulini huku bidhaa zikiwa zimeonyeshwa kwa umaridadi.

Jengo refu la gorofa nyingi linaendelea kujengwa bado na nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi inapita mbele ya jengo hilo. Bango la biashara limewekwa karibu na nguzo hiyo, chini ya anga safi na yenye mawingu madogo.

Bango hili refu jekundu, lenye maandishi meupe, linaonyesha orodha ya sakafu za jengo la Kose Heights, likianzia ghorofa ya chini, kisha ya kwanza hadi saba, huku kila ngazi ikitaja vyumba vyake vya kipekee.

Majengo maridadi ya kisasa yamejengwa kwa mpangilio mzuri wa kuvutia. Barabara ya mawe lainj imejipinda katikati, mimea ya kijani imezunguka maeneo na mwangaza wa jua umeenea chini ya anga safi lisilo na wingu.

Jengo hili refu la kisasa limejengwa kwa ustadi mkubwa, likiwa na madirisha ya vioo yanayong'aa. Kuta imara za rangi ya kijivu jivu zikipanda kuelekea angani safi na nyaya za umeme zikivuka polepole mbele ya muundo huu wa kifahari.

Jumba la kisasa lenye ghorofa kadhaa limejengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na lina vioo vinavyong'aa likitawa mandhari chini ya anga lisilo na wingu. Mbele yake kuna ukuta imara wa mawe unaotenganisha eneo hilo na uwanja mavu wenye majani machache huku majengo mengine yamo kwa mbali upande wa kushoto.

Ubunifu maridadi wa jengo hili unavutia macho, rangi za kijivu, nyeupe na njano zimetumika kwa ustadi mkubwa. Kila ghorofa lina rushani zenye vioo safi vinavyo akisi anga la samawati. Madirisha mengi meusi yanaongeza utofauti na kuvutia macho. Miti na mimmea iliyoko pembeni inatoa mwonekano asilia ikilingana vizuri na ujenzi huu wa kisasa.

Kwenye ukuta wa matofali wa rangi ya kahawia na kijivu, kuna bango kubwa la samawati likitangaza ofisi za kukodisha zenye ukubwa tofauti. Pia lina namba ya simu na anwani ya barua pepe huku juu yake likiwa na ishara ya tahadhari kuhusu ulinzi wa kamera masaa ishirini na nne.

Safu ya chuma ina vipito vingi vya mayai rangi mbalimbali. Kila tabaka lina lebo iliyo gharama. Sehemu hii ina mwangaza wa kutosha na mpangilio nadhifu wa bidhaa.

Watu wengi wanatembea na kutafuta bidhaa wanazozihitaji katika soko hili kubwa. Kila upande kuna chaguo tofauti ya bidhaa. Sehemu ya matunda na mboga imepangwa kwa uangalifu. Pia kuna vibanda vinavyoandaa vinywaji na vyakula vya haraka. Sakafu ya juu inaonekana kuwa na maeneo ya ziada ya biashara au ofisi huku taa ziking'aa kuangazia eneo lote.

Rafu ndefu za chuma zimejaa bidhaa mbalimbali za duka ni kama pakiti za maziwa, kopo za juisi na vitu vingine vya vyakula vilivyopangwa kwa utaratibu mzuri. Sakafu ni yenye rangi nyekundu iliyokolea na inaonekana wazi.

Magodoro ya rangi mbalimbali yamepangwa juu ya rafu ya mbao . Kila moja limefungwa kwa plastiki nyembamba, baadhi yakiwa na lebo zilizoandikwa bei tofauti, mengine yakiwa na michoro ya kuvutia. Taa angavu imeng'arisha uso wa mbele, nafasi ya chini ikiwa wazi , huku sehemu ya juu ikiwa imejaa bidhaa zilizoandaliwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa.

Soko la kisasa lenye mpangilio mzuri wa kaunta ndefu ya kioo uliojaa vitafuno mbalimbali kama mikate na keki. Mabango makubwa ya chakula yamening'inia juu yakiwa yamewekwa bidhaa kama vitumbua na tamu tamu za kihindi. Sakafu ikiwa na alama nyekundu za kuongoza wateja kusimama kwa mpangilio na taa zenye mwanga mkali zikiwa juu.